Eneo la kupokea wageni kwenye ofisi maalumu inayoshughulika na kujali meno, kukiwa na luninga iliyowekwa ukutani mbele ya kabati jeusi lililochorwa kwa maandishi yenye rangi nyekundu na samawati.

Nesi mmoja wa kike akiwa ndani ya chumba kilichohifadhi vifaa vingi vya afya kama vile vitanda, makabati na mashine mbalimbali za kutumia ndani ya hospitali.

Kabati dogo lenye rangi ya fedha, lililojengwa kwa chuma, likiwa limehifadhi sanduku dogo lenye rangi nyekundu, huku pembeni kukiwa na pipa dogo lililojengwa kwa chuma lenye rangi ya fedha.

Nesi mmoja wakike akiendelea na shughuli za upimaji kwa kijana mmoja wa kiume aliyeketi chini kwenye kiti cha samawati, huku akiwa ndani ya chumba kilicho na mashine ya kupimia.

Watoa huduma za afya wawili wa kike na wa kiume, wakiwa ndani ya chumba maalum, huku mmoja akiwa amesimama na mwingine akiwa kwenye kiti akiendelea na shughuli za uchunguzi.

Mtaalamu wa afya akiwa amevaa kifaa maalumu cha kupimia shingoni huku, akiendelea na shughuli za kuandika kwenye karatasi lililoko juu ya meza iliyoko mbele yake.

Matabibu wanne wakiwa ndani ya chumba cha upasuaji, huku mgonjwa mmoja akiwa amelala kitandani, chumba hicho kilichozungukwa kwa mashine mbalimbali za kusaidia shughuli hiyo ikifanyika kwa usahihi.

Mtaalamu mmoja wa afya, akiendelea na shughuli ya kumpima uzito mtoto kwa kutumia mfuko maalumu uliyowekewa mtoto huyo, ndani ya hospitali inayoshughulika na mambo ya watoto.

Mwanamama mmoja aliyevalia nguo za vitenge akiwa amembeba mtoto wa kiume mkononi, pamoja na kushika kadi lenye rangi nyeupe. Nyuma yake kukiwa na wanawake wengi na wanaume, wanaosubiri kupata huduma kwenye kliniki ya watoto.

Mtoto mmoja akining'inia ndani ya ushuku wa rangi ya samawati, uliyobebwa na mashine maalumu ya kupimia uzito wa watoto, pembezoni kukiwa na picha kiwa inaonyesha shughuli zinazotolewa ndani ya kliniki hiyo.

Wanawake wawili wakiwa ndani ya wodi ya watoto, huku mmoja akiwa amebeba vifaa mbalimbali na mwanamke mwingine akiwa amembeba mtoto mmoja mkononi.

Chupa moja ya kioo, kikombe kimoja cha udongo chenye rangi nyeupe, chupa ndogo tatu zenye rangi ya kahawia pamoja na bakuli dogo jeupe lenye mche juu yake, vikiwa vimebeba miche na dawa kwa ajili ya tiba za asili.

Mimea tofautitofauti yenye rangi ya kijani inayotumika kwa ajili ya tiba ya asili, ikiwa imepandwa na kuhifadhiwa ndani ya vifuko vidogo vyeusi na nyingine ikihifadhiwa ndani ya ndoo za plastiki.

Mfanyabiashara mmoja mwanamume anayeuza dawa za tiba ya asili, akiwa amesimama mbele ya meza iliyopangilia dawa hizo za aina mbalimbali.

Mwanamke mmoja ameshika dawa ya tiba za asili, iliyowekwa katika kifungashio maalumu cha chupa ndogo chenye rangi nyeusi, kilichofungwa na kukazwa vizuri.